Wanafunzi wawili wamevaa sare za shule, ambao wamesimama katika safu ya vitabu vilivyopangwa kwa ustadi maalumu, vilivyopo tayari kwa ajili ya kusomwa na wanafunzi mbalimbali wa shule za sekondari.

Mwanamke aliyesimama akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, waliojaa na kukaa ndani ya chumba kikubwa chenye vifaa vya elekitroniki, wakiwa wanapata mafunzo ya yatakayo wasaidia kuongeza ujuzi au fani fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye viti na meza, walioko ndani ya chumba kikubwa cha darasa, ambacho hutumika kwa ajili ya kuwafundishia. Wanafunzi hawa wameketi kwa ajili ya kupata elimu au ujuzi wa kitu fulani.